Duka la wanaume lenye mavazi na nguo ambazo ni mahususi kwa wanaume. Tunaweza kuona aina tofauti za nguo, viatu, suti, makoti yaliyopangwa vizuri sana. Na mengine yakionyeshwa kwenye sanamu ya kujaribia nguo.

Duka ambalo linauza nguo tofauti ,ikiwemo za wanaume na za wanawake. Sana sana tunaona nguo za wanaume kama kofia, shati, koti, fulana na pia longi ambazo zimeanikwa au zimetandazwa ili wateja wakiweza kuingia wanaweza kuchagua kwa urahisi.

Duka zuri la nguo ambalo limepangwa vizuri na kwa mpangilio mzuri. Kuna nguo tofauti, sehemu tofauti. Tunaweza kuona aina zote za nguo kutoka kwa shati hadi fulana, suruali na mengi zaidi. Pia tuna sanamu ya kuonyesha manguo.

Duka linalouza nguo zinazoonekana kuwa mashati ya wanaume Yamepangwa vizuri na kwa safu moja. Hapo juu tunaweza kuona pazia pia. Kwa upande mwingine, tunaweza kuona kiza cha nguo zingine pia.

Wateja wengi katika duka linalouza manguo. Wengine wanachagua nguo na wengine wamepanga msitari ili kulipia bidhaa ambazo wamechagua. Kwa upande mwingine tunao washikafedha ambao wanafanya kazi kwa bidii ili kuwahudumia wateja wote.

Soko lenye vibanda vilivyopangwa kwa safu moja kwa moja, zote zikionyesha bidhaa tofauti ,zikiwemo viatu, suruali na nguo za kuogelea. Nuru imewashwa ili kuangazia bidhaa. Pia watu wanatembea huku wakitazama bidhaa.

Ndani ya soko lenye vibanda vya kuuza nguo za aina tofauti. Tuna watu wanaopita katikati kuangalia bidhaa na kuna mwanamke anayepitia manguo ili kuchagua. Kuna ubao mdogo unaonyesha kuwa nguo ni shilingi hamsini.

Duka kubwa la kuuza manguo tofauti ni pana na ina mwanga mzuri sana. Nguo zimepangwa vizuri kwenye stendi na zinaanzia magauni, blauzi na pia sweta.

Duka la hali la juu, la kuzaa vitu vya kifahari vya wanawake, ikiwa ni pamoja na mikufu ya dhahabu, nguo, kofia, viatu miwani na zinginezo.

Duka la nguo ambalo linahusika hasa na mavazi ya wanaume. Imepangwa vizuri na tunaweza kuona nguo tofauti zinazouzwa. Kwanzia kwa mashati, kofia, viatu, soksi na mengine mengi.

Duka kubwa la kifahari ambalo limepambwa vizuri. Milango yake iko wazi na inaongoza kwa bidhaaa tofauti za wanawake ambao zote ni nzuri na za kuvutia kwanzia kofia, mifuko, shanga na minginezo.

Duka lenye kuuza manguo na tunaweza kuona mashati tofauti enye miundo na rangi tofauti yametundikwa kwenye maonyesho. Kuna bango linaloonyesha kushuka kwa bei kwa asilimia hamsini kwa bidhaa zote ambazo zinazoonyeshwa. Kuna shati za manjano, za bluu, nyeupe na nyinginezo.

Duka ya vitu vya kifahari vya wanawake. Hii ni pamoja na mikoba, shanga na herini, bangili na pia viatu vya wanawake na menginezo.

Duka la mavazi ambapo mavazi ambapo mavazi yamepangwa vizuri na kwa mpangilio. Kuna mavazi tofauti za wanaume na sanasana za wanawake. Ni duka kubwa lenye vioo kubwa sana ili manguo yaonekane vizuri.

Duka kubwa linalouza nguo na viatu vingi ambavyo vimepangwa vizuri kwa rafu tofauti. Tuko katika sehemu ambayo viatu vya wanawake vinaonyeshwa.

Duka la nguo ambalo huuza hasa nguo za kiume zikiwemo kaptura , suruali na viatu. Zimepangwa vizuri katika vyumba kwenye rafu kubwa tunayo sanduku ndogo ya kuhifadhi katikati ya chumba pia.

Duka kubwa la kuuza nguo lipo wazi, huku mlangoni kukiwa na mlinzi na kuna mteja wa kike anaingia ndani. Lina mwanga wa kutosha na limepangwa vizuri kwa ndani kwani tunaweza kuona kupitia kuta za vioo, vinavyowezesha wateja kuweza kuona ndani.

Duka la wabunifu ambalo linauza vifaa vya kifahari vya wanawake, ikiwa ni pamoja na kofia, mikufu ya dhahabu, mifuko, miwani ya jua, na hata na pete, na pete za masikioni pia na zinginezo.

Magari mengi yamepangwa kwa poleni safi. Yote ni magari ya aina moja, lakini tofauti yao ni rangi. Kuna ya bluu, kuna ya nyekundu, kuna nyeupe na pia nyinginezo.

Dashibodi ya gari ikionyesha kipima mwendo kasi ambayo imewaka na kuonyesha nambari tofauti. Inaonyesha kipimo cha mafuta pia ambayo inatumia ambayo ni ya aina ya diseli. Mwendo wa juu kabisa wa gari hili ni mia mbili sitini.

Barabara kuu yenye magari mengi yakielekea upande mmoja , magari mengi hapa ni lori, moja ya hizo lori ikiwa imebeba idadi mingi ya magari ikielekea kuziwasilisha.

Ganda la gari kuukuu ambalo limevuliwa kila kitu kuanzia kwa viti, milango na hata aina ya madirisha pia. Kilichobaki ni kiti cha dereva na breki ya mikono.

Soko kubwa la gari ambalo huuza aina tofauti za gari. Ni safi, pana na ina mwanga wa kutosha humo ndani. Tuna magari tofauti, mengine meupe, mengine meusi. Kwa upande mmoja, tuna mlango wa kuingia.

Gari lenye rangi ya fedha lenye rimu nzuri limeegeshwa kando ya jengo linalofanana kuwa mkahawa. Nje ya jengo kuna mwavuli na safu ya mimea. Nyuma ya gari, kuna magari mengine yameegeshwa pia.

Watu wawili, mmoja akiwa amevalia suti ya buluu, akiwa ameshikana mkono na mwingine, akiwakabidhi, funguo za gari, tunaweza pia kuona, magari mawili, kwa nyuma, moja nyeupe, na moja nyeusi.

Tuna magari ambayo yameegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi, ambao umezungukwa na miti mingi; mifupi na mirefu. Tunaona mwanaume mmoja anaelekea kwenye moja wa hizo gari.

Gari jipya kabisa, ambalo ni jeusi kwa rangi, na linang'aa kabisa. Limeegeshwa, kwenye chumba cha maonyesho, chini ya taa zinazowaka na kumulika. Chumba cha maonyesho, ni cheupe. Na hapo kando, pana rafu, viti, na meza, ambazo wateja na wahudumu wanaweza kukalia.

Mfanyabiashara wa magari aliyevalia suti akiwa na furaha na kuzungumuza na wanaokaa wanandoa ambao wana furaha pia. Ameshikilia faili na wamezingirwa na magari kwenye chumba cha maonyesho.

Watu watatu wamesimama katikati ya magari mengi, mwanaume wawili na mwanamke mmoja. Mwanaume anamsalamia mwanamke wakiwa wametabasamu ni kama amemuuzia gari.

Magari tofauti yameegeshwa katika chumba cha maonyesho, ambayo ni kubwa sana. Magari yana rangi tofauti. Moja ikiwa nyeupe, ingine nyekundu, na ya mwisho ikiwa nyeusi.

Mwanaume mwafrika na mwanamke mzungu ambao wamevalia nguo za rasmi, wako na furaha na kina katika majadiliano wakiangalia nyaraka. Tuna gari na miti miwili nyuma yao.

Gari aina ya Nissani, inayong'aa na ni ya rangi ya nyeupe. Ina mlango wa nyuma wazi na ni kama inangoja abiria. Imesimama kwa barabara ya lami, na kuna ghorofa nyuma yake.

Wanaume wawili, mmoja wao akiwa mzungu, na mwingine mwafrika, wamesimama kando ya gari jeupe, ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Tuna gari lingine, ule upande mwingine mwisho kabisa. Mzungu anaonekana kutoa mafunzo ama kuonyesha huyo mwanaume mwafrika, jinsi ya kutumia gari.

Gari ambayo inaonekana ya zamani sana imezingatiwa. Ina rangi ya bluu na inaonekana inauzwa katika soko la magari.

Magari yameegeshwa kando ya nyingine na kando ya gari moja kuna watu ambao wanazungumza ni uwanja mkubwa na nyuma yake kuna mkusanyiko wa miti mingi sana

Mfanyabiashara, mzee wa magari aliyevaa nguo za kawaida akiwaonyesha wanunuzi watarajiwa, mwanamme na mwanamke, gari ambalo ni miongoni mwa gari zingine katika chumba cha maonyesho.

Muuzaji wa magari katika chumba cha maonyesho cha magari, anazungumza na mnunuzi anayetarajiwa. Wote wanatabasamu na huku mteja akiwa ameweka mfukoni, naye muuzaji anaekeleza upande wa gari. Tuna magari tofauti ndani na nje ya chumba cha maonyesho.

Ndani ya gari ambayo ina mambo ya ndani ya kijivu na unaweza kuiona kutoka nyumba hadi mbele ambapo tu sukani na dashibodi. Kwa pande ya kando tuna madirisha makubwa na spika mbili kila upande.

Boneti ya gari imefunguliwa wazi, ikifunua na kuonyesha injini na sehemu zake zote. Tunaweza kuona battery radiator na zinginezo. Hizi zinawezesha gari kusonga.

Ganda la gari jekundu lisilokuwa na kitu kingine chochote, ndani na nje. Mbali na kiti moja, usukani na kioo cha mbele peke yake. Kando kuna mtu amesimama.

Mwanaume mzungu aliyevalia mavazi ya kawaida na mwanamke mweusi pembeni yake akiwa amevalia rasmi. Mwanaume huyo anaeleza jambo huku akionyesha gari lililo kando yao ambalo mlango wake umefunguliwa.

Watu watatuwanaume wawili na mwanamke wakijadiliana kuhusu kile kinachoonkena kama gari kwani mwanaume mmoja analielekezea gari. Wapo kwenye sehemu kubwa ya kuegesha magari yenye magari mengi ya rangi na saizi tofauti. Nyuma kuna jumba kubwa jeupe.

Lori jeupe la kuokota magari ambalo limebeba gari dogo la blue barabarani. Pembeni yao kuna uwanja mkubwa wenye miti ukingoni.

Watu watatu wameketi ndani ya chumba cha maonyesho ya magari na kuna magari nyuma yao. Mmoja wao ni mfanyabiashara wa gari ambaye anamkabidhi funguo za gari mwanamke ambaye ana mwanaume ameketi kando yake. Wote wana furaha na wanatabasamu.

Kibanda kilichotengenezwa na mbao na pia wameweka gunia chini. Imetengenezwa ili kuuza viazi, vitunguu na nyanya. Zimepangwa vizuri katika nafasi tofauti, ili iwe rahisi kuchagua zile ambazo mteja anataka.

Kibanda cha kuuza viatu, hakionekani vizuri kwa kua kuna giza. Viatu vimeanikwa ili wateja waweze kungia na kuviona vizuri. Nje tunawezaona duka zingine ambazo zinauza bidhaa tofauti.

Soko la ndani ambalo lina aina mbalimbali za matunda na mboga zinazouzwa. Wamezitenga katika masanduku tofauti. Tuna Nyanya, ndizi, viazi, spinach na vingine vingi.

Soko la ndani linalouza kila aina ya mboga na matunda ambao yametandikwa kwenye maonyesho ili watu waweze kununua. Kuna ndizi, kuna maembe, kuna nyanya na zinginezo ambazo watu wanaeza kununua.

Soko ndogo ya kuuza mboga na matunda na pia kuna duka za bidhaa nyinginezo. Wamama wametandaza mali pande zote za barabara na katikati kuna watu wanaendelea na shughuli zao za hapa na pale za kila siku

Soko la kitamaduni ambayo tuna bidhaa mbalimbali zinazoonyeshwa kwenye maduka yao ambayo yamelazwa chini. Tuna mapambo, nakshi za wanyama, vinyago na upande moja tunaweza kuona nguo za kitamaduni pia.

Matunda na mboga tofauti kwenye maonyesho, hapa tuna nyanya, vitunguu, pilipili hoho, dania, mbaazi, limau na hata malenge na zinginezo.

Duka ambalo linauza vitu tofauti, vya urembo wa kiasili, kuanzia kwa vikapu, shanga, na mali zinginezo, ambavyo vimeanikwa, ili wateja wakiingia waweze kuziona na kubagua, ili kuchagua, kile ambacho kinawapendeza.

Soko la kuuza bidhaa tofauti, soko lina ghorofa la juu na la chini. Ghorofa la juu halina biashara mingi, lakini chini ndio unapata kila kitu ambacho unataka. Kuna matunda, ndizi, nyanya, vitunguu, mboga na zinginezo.

Duka ambalo linauza aina tofauti za mapambo za kitamaduni ambayo ni pamoja na vinyago vya uso ngozi ya wanyama wanyama wa kuchonga, nakshi za kauri na za mbao pia.

Kibanda kinachouza vitu vya sanaa mbali mbali vya Kiafrika, kuanzia kwa mifuko hadi shanga na vinginevyo. Baadhi zimeonyeshwa kwenye pande ya kibanda na nyingine zimeonyeshwa kwenye kibanda yenyewe. Zimetandikwa hapo chini.

Kibanda ambayo inauza matunda na mboga aina ya tofauti, tunaweza kuona nyanya, pilipilihoho, ndania ndimu, kitunguu, caroti na zinginezo.

Mkusanyiko wa viungo vinavyouzwa sokoni zimewekwa kwenye ndoo tofauti za saizi tofauti. Pia tunaweza kuona bidhaa zingine zinazouzwa kama mboga, nyanya na vitunguu.

Soko la kitamaduni ambayo ikona vitu vingi sana. Ikona maua, manguo, aina mingi ya sanaa ikiwemo michoro ya aina tofauti na vikapu. Kuna watu ambao wanatembea wakiangalia bidhaa na wengine wakiongea miongoni mwao.

Kibanda kubwa ambacho kina vitu mingi sana kwenye maonyesho. Kuna pete za mikono, pete za masikio, mikufu, mishipi na nyinginezo. Kando ya kibanda kuna mwanaume ambaye anaangalia bidhaa ni kama anataka kununua.

Kibanda cha soko ambalo huuza kila aina ya mboga na matunda ambayo yanaonekana safi sana na kuwa matamu. Kwenye maonyesho kuna mananasi, tangawizi, ndimu, tango, pilipili hoho, dania na pia mboga za kienyeji.

Duka la mboga ambalo huuza kila aina ya mboga. Tunaweza kuona viaz,i matango, malenge mbaazi, nyanya, karoti na vitunguu. Zinahifadhiwa kwenye masanduku, ndoo na magunia pia.

Soko ambalo lina utaalam wa kuuza aina tofauti za viungo asili. Zina rangi tofauti na zimehifadhiwa kwenye ndoo zenye ukubwa tofauti. Tunaweza kuona wateja wakinunua viungo mbalimbali.

Duka la matunda linalouza aina mbalimbali za matunda. Tuko na ndizi, tufaha ,maembe na pia tunaweza kuona viazi vitamu, nanasi na pia parachichi na nyinginezo.

Soko la ndani ambalo huuza kila kitu kutoka kwa matunda na hadi mboga iko ndani ya muundo uliotengenezwa kwa mabati. Tunaweza kuona matunda mbalimbali ikiwemo maembe, ndizi na mengine mengi.

Eneo ndogo lenye vibanda vichache vya kuuzia bidhaa mbalimbali, kutoka kwa matunda na mboga tofauti hadi mavazi. Watu wanendelea na biashara zao za kawaida. Pia tunaona magari yemeegezwa na kuna mkokoteni.

Kwenye lango la soko jipya la Kenyatta ambalo lina lango kubwa na bango kubwa juu yake linaloonyesha jina la soko. Watu wanaingia na kutoka sokoni na tunaona mkokoteni hapo kando ikiwa na mitungi.

Soko la ndani ambalo lina mwanga wa kutosha huko ndani. Linaonekana likiwa limefungwa kwa siku. Tunaweza kuona kwamba vibanda vyote vimefunikwa kwa magunia ili kuzuia uchafuzi wa bidhaa. Kila duka limehesabiwa ipasavyo.

Ndani ya soko la ndani ambalo huuza mboga nyingi tofauti zikiwemo kama nyanya ,viazi vitamu, karoti, kabeji na nyinginezo. Na pia tunaona watu wakizunguka wakinunua vitu ambavyo wanaitaji.

Ghorofa ya makaazi, ambayo iko kando ya barabara ya vumbi, na ina ukuta wa zege, ambao umeizunguka pande zote. Ina ubao mkubwa, unaoonyesha, kuhusu vitengo tupu. Imepakwa rangi ya zambarau.

Ghorofa ambayo imechafuka sana, na ikona arangi tofauti. Kuna bango ambayo inaeleza kwamba kuna nyumba za kukodisha ambazo zinapatikana hapo, zenye ukubwa tofauti, na pia kuna nambari ya simu ya kupiga ukiwa unataka nyumba kwenye hilo ghorofa.

Nyumba nzuri sana ambayo imepakwa rangi nyeupe kutoka juu hadi chini. Ina gorofa mbili na pia ina roshani kwa gorofa ya juu. Kando ya nyumba tuna gari nyeupe imeegeshwa.

Nyumba kubwa ya kifahari sana ambayo inakaa nikama haina watu wengi. Imetengenezwa na mbao na iko na paa ya makuti yenye gorofa mbili juu na chini. Chini imezungukwa na mabati na pia kuna ukuta ya mawe inayoonekana.

Bango kubwa ambalo linaonyesha kwamba kuna duka kubwa linaenda kufunguliwa hivi karibuni. Imeandika nambari za simu ambazo unaeza piga ili kupata usaidizi na pia kampuni zingine ambazo zitakuwa kwa duka kubwa.

Jamii iliyo na lango iliyo na nyumba kubwa nzuri na mandhari nzuri pia. Ina lango ya rangi ya kahawia na ukuta mrefu mkubwa wa zege. Kuna barabara ya vumbi inayoelekea kwake yenye nyasi pande zote mbili.

Nyumba nzuri, ambayo inaonekana kama ni nyumba ya familia. Ina uwanja, iliyopambwa na kutunza vizuri, na pia nyasi yake inakaa vyema. Kuna mti mmoja, ambao umesimama mbele ya nyumba.

Eneo ambalo unaweza kupata majengo mengi ya makaazi kwani yanatoa huduma za mali isiyo hamishika. Pia tunaweza kuona maduka na vibanda vingi vinavyotoa huduma muhimu.

Jengo kubwa lenye antena kadhaa juu yake. Pembeni mwa ghorofa pia kuna mabango makubwa yanayoonyesha taarifa tofauti.

Jengo kubwa lenye ghorofa kama sita hivi ni safi na iliyotunzwa vizuri. Ua lake limepambwa na lina nyasi nzuri. Ina huduma nyingine kama bwawa la kuogea na elneo ya kila mtu.

Majengo manne makubwa ambayo yamejengwa karibu na kila mmoja. Bado hazijakamilika na zimesakinishwa tu fremu za dirisha. Tuna anga safi.

Ubao unaoonyesha jina na nambari ya kampuni inayojishughulisha na huduma za mali isiyohamishika umewekwa kwenye ukuta wenye vyuma. Kuna taa kwenye ukuta na mimea juu na kwenye ukuta. Tunaweza kuona magari pia na nyumba kubwa.

Jengo refu na kubwa ambalo limesanifiwa vyema na ni nzuri sana linasimama kwa urefu dhidi ya mandhari ya nyuma ya anga tupu. Mbele ya jengo tunaweza pia kuona miti mikubwa.

Majengo makubwa ambayo yako nyuma ya uzio kubwa wa asili ambao umetengenezwa kwa mimea, tuna lango kubwa jeusi, na mbele ya lango kuna mti mkubwa na pia kuna barabara ya lami ambayo inapita hapo.

Bango kubwa, linalotangaza mradi wa nyumba unaoendelea. Nyuma yake, tuna majumba kubwa, na tunaweza pia kuona miti, taa za barabarani, na nyaya za umeme, zikipita kando ya bango.

Jumba kubwa nyeupe, limezungukwa na majumba mengine makubwa pia. Tunaona nyaya za umeme zikipita, na pia, eneo liko na miti mingi.

Jengo la ghorofa, lenye ghorofa nyingi, na madirisha mengi, ambayo yametiwa rangi, ili usiweze kuona ndani, ina paa, ambayo nguo, zinaweza kuwekwa hewani ili zikauke.

Ghorofa refu la kukodishwa iliyo na ghorofa kadhaa, iko nyuma ya kundi la miti. Pia tuna muundo wa chuma na nyayo za nguvu mbele ya jengo.

Nyumba ya kukodisha ambayo ni tupu. Ina sakafu nzuri ya mbao na madirisha makubwa upande mmoja ambayo inaongoza kwenye balcony . Pia ina taa nzuri sana zilizowekwa kwenye paa.

Nyumba kubwa sana ya kifahari na ya kisasa ,ikiwa nyuma ya ukuta, ukuta ambao uko na uzio wa umeme. Nyuma ya nyumba tunaona anga safi na pia kuna miti mikubwa ambayo yamejipanga kwa laini.

Jengo la gorofa ambalo linamaana ya huduma ya mali zisizohamishikan ni mpya na imetunzwa vizuri na pia ina bustani ndogo mbele na lami iliyowekwa ili watu kuweze kutembelea

Nyumba nzuri na ya kisasa yenye sakafu tofauti na kumaliziwa na vioo vingi. Tuna bustani mbele yenye maua na kuna kivuli kikubwa. Baiskeli mbili zimeegeshwa mbele ya nyumba.

Duka kubwa yenye bidhaa nyingi na zimepunguzwa bei, Nyingi ya hizi bidhaa ni vyakula, vikiwa ni pamoja na: mchele, mafuta ya kupika na mafuta ya kupaka kwenye mkate. Tuna mbao ndogo zinazotangaza bei iliyopunguzwa.

Mwanamke aliyevalia mavazi meusi na meupe na mwenye wavu kichwani, anapita katikati ya njia yenye duka kubwa. Upande mmoja ni njia ya friji iliyo na vitu kama maziwa na mtindi. Na upande mwingine tuna bidhaa ambazo zimepunguzwa bei kama soda.

Aina mbalimbali za vyakula tofauti katika onyeshya la gilasi kutoka upande mmoja hadi mwingine. Tuna wali mweupe na wa kahawia pamoja na nyama tofauti zinazoonyeshwa na vijiko vya kuhudumia vinapatuikana pia.

Ndani ya duka kubwa na tuko kwenye njia ya losheni. Tuna losheni za aina tofauti zinazoonyeshwa katika vifungashio tofauti za rangi tofauti. Juu ya rafu tuna mabango ya kutangaza bidhaa.

Duka kubwa la kuuza bidhaa. Bidhaa ambazo tunaona ni zile za kusafisha maeneo ya jikoni na choo. Tunaona bidhaa za kuosha vyombo na bidhaa za kusafisha choo ili ziwe safi na kung'aa.

Duka kubwa ambayo ina bidhaa mbalimbali zinazouzwa. Tuko kwenye sehemu ya mboga na matunda ambapo tunaweza kuona matunda na mboga nyingi tofauti ikiwa ni pamoja na tufaha, mananazi, parachichi na pia papaya.

Duka kubwa lililo na bidhaa tofauti zinazoonyeshwa, pamoja na zile za elektroniki. Tunaweza kuona baadhi ya bidhaa zimetolewa bei. Kuna friji na minginezo. Kuna taa angavu zinazoangazia pahali pote.

Duka kubwa, ambayo tunaona kuna bidhaa ambazo ziko kwenye maonyesho. Wanauza chupa za pombe, na kuna bango ambayo inaonyesha kwamba, bei imepunguzwa. Kuna taa, kuna bango zingine za kuonyesha bei ya bidhaa zingine, na pia, kuna bango za kuonyesha wateja, ni nini kinauzwa.

Ndani ya duka kubwa kwa ule upande ambao wanauza mikate ya kila aina na kutoka kwa makampuni tofauti. Tunaweza kuona pia wanunuzi wakiweza kufanya ununuzi wao kwa umbali.

Hapa tuna vitu tofauti kwenye duka kuuza bidhaa mbichi kama matunda, viazi, ndizi, vitunguu na zinginezo. Zote ni mazao mpya na zinaweza kuharibika kwa haraka. Na tunaweza kumuona mteja mmoja akinunua bidhaa.

Duka kubwa ambayo inauza bidhaa tofauti. Duka hii ikona nafasi na pia ina mwangaza wa kutosha. Tunaona bidhaa zikiwa zimepangwa katika rafu na vikapu tofauti.

Katika sehemu ya jikoni, katika duka kubwa, ambapo tunaona jiko tofauti kwenye maonyesho. Huko nyuma tunaweza kuona sehemu ya elektroniki, na pia tunaona televisheni, kwenye maonyesho. Kuna watu wanatembea, na kuangalia bidhaa.

Duka kubwa ambayo inafanya kazi saa ishirini na nne kwa siku. Ina mwanga wa kutosha na tuna usalama mlangoni; kwani tunaona watu wawili wakiwa wamesimama hapo na wamevaa sare za usalama. Tunaweza pia kuona magari yakiwa yameegeshwa hapo kando.

Duka kubwa, ambalo lina njia nyingi, na bidhaa nyingi, zinazoonyeshwa. Taa zimewashwa, na tuna mabao makubwa, yanayoonyesha, mahali bidhaa zote zinapatikana.